Naona viongozi kadhaaa kwenye jukua wakiwemo wanaume waliovalia suti za blue na mwanamke mmoja aliyevaa mavazi rasmi , mmoja anaonekana kuwa raisi William Ruto wa Kenya. Nyuma yao kuna watu wengi walioketi wakionyesha kuwa tukio hili ni la hadhara. Mandhari yanaonyesha taa zenye kung'aa na muundo wa kisasa . Upande wa kushoto kuna askari mwenye sare ya kijeshi akisisitiza umuhimu wa usalama kwa tukio hilo.